Wachezaji wa soka wako uwanjani wakicheza mchezo. Na mchezaji mmoja mwenye jezi nyeusi, nambari ishirini na moja, akithibiti mpira. Refa amevaa jezi ya njano amesimama karibu. Kwa nyuma, ubao wa matokeo unaonekana. Uwanja una nyasi za kijani kibichi na mistari nyeusi ya kuashiria eneo la kuchezea.

Mvulana mdogo mwenye nywele za kiasi ameketi kwenye kiti cha magurudumu na tabasamu pana usoni mwake. Ameshikilia kitabu wazi mkononi, akionyesha kujifunza au kusoma. Amevalia sweta la kijani kibichi na suruali ya buluu. Kwa nyuma, kuna meza ya darasani zilizofifia, zikipendeza mazingira haya ya shule.